Wanadada hawa wako kwenye uwanja na wanadada hawa wanacheza ule mchezo wa mkono unaitwa mchezo wa handball na wanadada hawa wako kwenye timu mbili. Kuna mwanadada mmoja ambaye ako kwenye timu ingine amevaa nyeupe na hao wengine wawili wanajaribu kumzuia kwa kurusha ule mpira ako nao mkononi mwake.

Katika eneo hili kuna mwanadada ambaye ameketi na ni mfanyakazi na kwenye meza lake kuna makaratasi ambayo iko juu ya meza na kuna wamama ambao wanasimama kando yake na kila mmama ako na karatasi yake na huyu mwanadada anawaelezea kuhusu vile maandishi viko kwenye makaratasi.

Mstaafu rais Uhuru kenyatta ako kwenye uwanja mkubwa wa kasarani. Rais huyu inaonekana ya kwamba anaapishwa kwa sababu kuna majaji ambao wako kando yake na pia mkeo ako kando yake anaapishwa kwa ushindi ambao alikuwa ameshinda wakati wa kupiga kura kufanya uchaguzi.

Kuna watu ambao wameketi kwenye hema wana tarakilishi na kuna wale watu ambao wamepanga laini wako kwenye foleni na watu hao wanakuja moja kwa moja hadi kwa wale wameketi na wanafanya usajili hapa.

Mwanamke amebeba mtoto. Mtoto analia. Mwanamke amesimama chini ya mti mkubwa. Mwanaume amevaa koti jeusi. Anasimama mbele ya gari nyeupe. Watu wanakimbia barabarani.

Kwenye hili ofisi kuna mfanyikazi mmoja ambaye ameketi na kuna mama pia ambaye amesimama na mama huyu anaviweka vile vidole vyake kwenye karatasi ambayo huyu mfanyikazi ameishika kwenye meza lake.

Mchezo huu ni mchezo wa kandanda na kuna watu wengi sana ambao wanaspekteti kando ya uwanja katika stadium ya uwanja. Na wanasheherekea kuhusu mchezo ambao unaendelea. Kuna mchezo baina ya timu mbili hapa.

Watu hawa wanasherehekea timu yao ambayo inacheza, kwa sababu watu hawa wamevaa ile vazi ya kucheza mpira ambavyo vinafanana na inaonekana ya kwamba wanasherehekea watu wao huko chini wachezaji wao ambao wenye wanacheza hapo chini katika uwanja.

Kuna watu ambao wameketi kwenye viti na wamevaa lile barakoa na kuna watu ambao wameleta zile mafomu zao ili waweze kusaidiwa na watu hao ambao wameketi . Natumai watu hao wametumwa kwenye kampuni lao ili kukuja kusaidia wale watu wa kijij ambao wako humu .

Katika kampuni hili kuna wanadada wawili, kuna mwadada mmoja ambaye ameketi katika kiti nyekudu na mfanya kazi wa kampuni hili ambaye anazungumza na mwanadada huyu ameketi amamwelezea jinsi ya kusaidiwa katika kampuni hili.

Watu hawa wanasherekea ushindi wao katika mchezo ambao walikua wanacheza na wanafurahia sana. Wako na furaha tele. Watu hawa wamepatiwa lile kikombe la ushindi. Wakati umecheza ukashinda unapatiwa lile kikombe la ushindi.

Majaji wakubwa wa nchi yetu ya Kenya na pia kuna wale wanasiasa na waheshimiwa ambao wamepanga laini kupigwa picha. Watu hao wanatokea katika koti kutatua kesi zinazoendelea katika nchi yetu.

Wachezaji hawa wameweza kuibuka kuwa washindi na kuna sherehe hapa ambao wanafurahia ushindaji wao katika mchezo ambao walikuwa wanacheza. Watu wako na furaha sana wamepatiwa kikombe ya dhahabu ambayo wanasherehekea ushindi wao.

Hapa ni kwa uwanja na kuna watu wengi sana wameketi kwenye uwanja na katika uwanja huu inaonekana ya kwamba kuna mchezo ambao unaendelea hapo chini na mchezo huu ni ule mchezo wa kandanda na watu hao wameketi kwa utaratibu sana na kuna wale wanaozungumza.

Hili ni timu ya kandanda wa mchezo ambao ni timu ya Gor Mahia, na wale watu ambao wanashirikiana na Gor Mahia wako kando hapa wanasherehekea wale wachezaji wa Gor Mahia ambao wako kwenye uwanja wa kucheza.

Huu ni ule uwanja mkubwa wa Kasarani pale jijini Nairobi. Na kuna Rais William Samoei Ruto na Chief Justice Maraga ambao wamesimama wanachukua picha ama wanapigwa picha baada ya rais kuapishwa katika eneo hii.

Huyu ni mbunge mmoja ambaye ameteuliwa ili aweze kisimamia nafasi moja katika nchi yetu ya Kenya na mbunge huyu ameshika bibilia na amesimama na kando yake kuna bendera na mbunge huyu natumai anaapishwa.

Kwenye kampuni hili kuna watu wengi sana ambao wako ndani na wanataka usadizi, na pia Kuna gari moja ambaye anatembea humu ndani kuakikisha usalama huku kwa hali ya juu katika kampuni hii.

Michoro hii imechorwa mikono viwili mikono hizi mbili zimeshika kwa pamoja ma michoro hii pia imeandikwa tuko pamoja inamanisha ya kwamba inaleta watu pamoja watu wa familia ama wananchi pamoja.

Hili ni ofisi ambapo wanatengeneza vitambulisho, kuna vitambulisho mingi kwenye meza ambavyo vimefunganishwa pamoja. Vitambulisho hivi vimefungwa katika vifungo tofauti tofauti viko mara mingi.

Mtu huyu amevaa kofia mbili moja amevaa katika kichwa lake na lingine amevaa chini ya macho yake na kwenye hili kofia imechorwa jogoo na imeandikwa kura kwa moi na ni kampeni huyu mtu anafanya anafanyia rais Moi.

Wazee hawa wameketi katika nje ya nyumba, na wazee hao kuna makaratasi ambayo wanatia sahin. Wanapiiga sahihi karatasi hizi moja kwa moja, na kuna watu ambao wameketi kando yao wakipelekea wazee makaratasi haya.

Rais dr William Samoei Ruto anasalimia wale watu ambao amewateua katika sehemu mbalimbali kwa nchi yetu ya kenya, watu hao wameteuliwa ili kusimamia kazi mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya.

Wanadada hao wako katika barabarani, wanadada hao wamevaa shati ambavyo zinafanana, Wengine wamevaa shati nyeupe ambao zime wekwa rangi ya majani mabichi mwingine amevaa shati ya rangi ya jani la bichi, na wanadada hao wanatembeza maziwa ambavyo vinaitwa tuzo.

Kuna mtaro mkubwa ambao umechimbwa katika eneo hili. Na mtaro hii inasaidia kupitisha maji wakati wa mvua ama wakati kuna mafuriko, mtaro huu unasaidia sana kupitisha maji bila kufurisha eneo hili.

Katika eneo hili kuna watu ambao wako kwenye kiwanja na wameletewa meza na viti. Watu hawa wawili wameketi na kuna watu kwenye foleni ambao wako na vijikaratasi ambavyo wanavipeleka pahali pa hao watu wameketi ili kufanyiwa sahihi au kujaziwa makaratasi haya.

Hili ni kampuni moja kubwa na kwenye kampuni hii Kuna watu ambao wameketi wengi sana wengine wanasimama na kila moja anataka ahuhudumiwa hapa ndani, kuna mahali pa watu wale wanahudumia watu wako huko ndani.

Kuna watu wengi sana ambao wako kwenye jiji na wanatembea kwenye barabara, watu hao wanafanya maandanamano na wamebeba kijikaratasi ambayo wamechora mwanasiasa mmoja. Maandamano haya yanaelezea kuhusu uchaguzi ambao unakuja.

Katika kampuni hili la Bank kuna wafanyakazi wanafanya kazi pale ndani na kuna wale wanaosubiri wanataka kushughulikiwa wameketi hapo kando na kulingana na naamna hii kuna polisi mmoja ambaye anatembea tembea akihakikisha kuna usalama katika Bank hili.

Hapa kuna watu wawili wanauma, natumai moja ni mchezaji, na mwingine ni mwalimu wake, kwa sababu mwalimu anamtunza sawadi wa ushindi ambaye ameibuka kuwa mshindi.

Hili ni uwanja mkubwa sana katika eneo la Nairobi na kuna watu wengi sana ambao wako humu ndani katika uwanja na kuna wachezaji ambao wanaendelea kucheza. Watu hao wameenda kando ili waweze kuchukua mapicha katika eneo hili.

Hili ni kampuni moja ya Uwezo Funds Service na kwenye kampuni hili natumai kampuni hili wanapeana pesa, na kuna wafanyikazi ambayo wako humo ndani na pia kuna wale wanataka kusaidiwa wameketi hapa kando.

Katika uwanja huu mkubwa, kuna wachezaji ambao wako kwenye uwanja, na machezo ambao unaendelea huku ni mchezo wa kukimbia, wanariadha hao wako katika laini yao kila moja na wanashindana kwenye uwanja huu na kuna. wale watu ambao wanatazama mchezo huu.

Kuna mchezo mkubwa hapa ambao kuna wachezaji na kuna watu ambao wanatazama mchezo huo wa kandanda kule kando, watu ni wengi sana na mchezo huu inaendelea vizuri sana. Na watu wanasherekea vizuri, wachezaji hao wanacheza vizuri sana.

Mheshimiwa huyu anaitwa reachel chebesh na ni mama wa county wa nairobi, na mama huyu amevaa nguo refu nyekundu na mama huyu anasimamia amani katika nchi yetu ya Kenya.

Mwanadada huyu ni wakili mkubwa sana katika nchi yetu ya Kenya, anaitwa Martha Koome na anazungumza na watu ambao wako kando yake. Mwandada huyu anafanya kazi nzuri sana katika nchi yetu ya Kenya,.

Hapa ni uwanja mkubwa sana wa kasarani na uwanja huu kuna mchezo mkubwa ambao unaondelea na watu ni wengi sana kwenye uwanja huu ambao wameketi na wanasherekea ule mchezo ambao unaendelea kuna mwanakaka mmoja ambaye ametengeneza kiumbe na kupaka rangi kwa timu ambayo anasherekea na ni timu yake.

Hawa ni wanasiasa katika chama cha UDA, naona kuna Mike Sonko hapa na kuna mmama na wanasiasa wengine ambao wanazungumza na wote wamevaa manguo ambavyo inafanana. Wamevaa shati nyekundu na kofia nyekundu.

Vijana hao wako kwenye mtaa na vijana hao wako matembezini na wamechukua mapicha ili kuonyesha ya kwamba wako wengi sana. Natumai vijana hao wako kwenye mchezo huku uwanjani, wanatizama mchezo ambao unaendelea pale uwanjani.

Mchezaji huyu anacheza ule mchezo wa kukimbia na katika eneo hili hapa ni uwanja na mchezo ambao unaoendelea hapa ni ule mchezo wa riadha ya kukimbia na mtu huyu anacheza ile mchezo wa kuruka.

Watu hawa wako kwenye uwanja mkubwa na katika uwanja huu kuna mchezo ambao unaendelea na mbele ya hawa watu kuna mtu mmoja amesimama na amejifunga na bendera ya Kenya na anaburudisha wale ambao wameketi hapo kando yake.

Wachezaji hawa wanasherekea ushindi wao wa mpira wachezaji hawa wanaweza kuebuka ushindi na wakona furaha tele tele , wanasherekea na wamebeba like kikombe ambao wanapatiwa wakati wameshinda na wana furaha sana wakona sherehe kubwa.

Huyu ni rais ambaye amestaafu anaitwa rais Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa kenya na kando yake amesimama na jaji mmoja jaji mkubwa katika nchi yetu ya kenya wanazungumza na huyu rais.

Watu hawa wako na furaha tele. Wako na furaha riboribo na watu hawa natumai wanasherehekea mchezo ambao unaendelea katika uwanja. Watu hao wako kwenye kiwanja na kuna wachezaji ambao wanacheza huko chini na watu hao wanafurahia kuangilia mchezo vile unaenda.

Hili ni kampuni la Huduma Centre, Huduma Kenya na kwenye kampuni hili kuna watu ambao wameketi wanasubiri kusaidiwa katika kampuni hili. Kuna wale ambao wanaendelea kuhudumiwa na kuna wale ambao wamesubiri wakibeba vyeti vyao.

Hapa kuna watu wengi ambao wamepanga foleni na kuna watu ambao wameketi ndani ya hema na wako na tarakilishi ama kompyuta na watu hao kuna watu ambao wameketi mbele yao, watu hao wenye wameketi wanasajili ile kadi ya Huduma number .

Hili ni kampuni moja mkubwa sana, na katika kampuni hili kuna wafanyikazi wengi sana ambao wameketi kwenye viti na wako na tarakilishi ambavyo wanafinya finya. Kando ya watu hao kuna watu wawili ambao wanazunguka katika kila upande ambapo wafanyikazi wapo.

Hapa ni lile holi ambao wanatumika kucheza ule mchezo wa kikapu na kwenye eneo hili kuna watu ambao wameketi pale juu na kuna wachezaji wawili ambao ni wanawake wanajaribu kushindana katika uwanja huu wa mchezo wa kikapu.

Kuna wanadada hapa ambao wameketi kando na kulingana na hapa naona kwamba kuna wachezaji ambao wanacheza katikati ya uwanja na wanacheza ule mchezo wa kikapu. Wanadada hao wako kando wanashangilia sana.

Hapa kuna majaji wawili ambao wamesimama na kuna watu wawili wambunge wako kando yao wamesimama na majaji hao inaoekana ya kwamba wametoka kwenye koti na wamemaliza kilichokuwa kinaendelea huko ndani.

Katika kijiji hili kuna watu ambao wametembelea kijiji hiki na, na watu hawa wanatembea na vijikaratasi ambavyo wanakijiji wanafaa kujaza vijikaratasi hizi, na katika kijiji hiki, kuna watu ambao wamesimama, na kuna wale ambao wameketi wenye wanajaza makaratasi hayo.

Kuna mwadada mmoja hapa na mwanadada huyu ako na furaha sana ako kwenye uwanja na amevaa ile shati ambayo ni ya ile timu ambayo anaipenda na kuna skafu ameibeba ameiweka juu. Maandishi ya skafu hii na ya shati yake inafanana.

Watu hawa wako kwenye kiwanja mkubwa wa kuchezea mchezo na watu hao wanasherehekea kile ambapo inaendelea huko chini. Watu hao wamebeba lile bendera la Kenya na watu hao wako na furaha. Wengine wanapiga shangwe na nderemo.

Huyu ni chaji mkuu wa nchi yetu ya Kenya ambaye anaitwa Chief Justice Maraga na ameingia kwenye ofisi yake na anasalimia wale watu ambao wako kwenye ofisi lake.

Katika kampuni hili la huduma center, kuna wafanyikazi mbele ya huduma center hapa. Na wafanyikazi hawa ni wale unaenda kuwauliza ili wakupee maagizo namna ya kufanya vitu unavyotaka humu ndani.

Katika uwanja huu, uwanja mkubwa sana wa eneo la Nairobi, kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Na wachezaji hawa inaonekana ya kwamba wanapewa ile mapumziko ya kupumzika kwa dakika chache ili waweze kurudi uwanjani kuendelea na mchezo wao.

Rais daktari William Samoei Ruto ako katika uwanja mkubwa wa Kasarani na kando yake kuna jaji mkubwa na mkewe ako kando yake pia na sherehe hii ni ile siku ambapo rais alikuwa anaapishwa akiwa ameteuliwa kuwa rais wa Kenya.

Watu hawa ni watu ambao wanatoka nchi zingine na watu hawa wamevaa bendera ya Kenya. Kuna watu wakenya pia ambao wako hapa na watu hawa wanasherehekea kile ambacho wanaitazama kule chini, wanaisherehekea vizuri sana.

Hawa ni wachezaji ambao wanafanya mazoezi kando ya uwanja kabla ya mchezo kuanza na wachezaji wanakimbia pamoja na kochi wao na kuna goal ambayo iko kando yao . Wachezaji hao ni wazuri sana na wako na furaha sana .

Hii ni mchezo mkubwa sana, ambao inachezwa na zile timu kubwa. Na kwenye uwanja huu kuna wale watu ambao wanaangalia huu mchezo, na watu hao wanasherehekea sana, na wachezaji hao wanacheza vizuri sana. Mchezo huu ni ule mchezo wa kadanda.

Hawa ni wachezaji ambao wanatoka katika shule ya upili. Wachezaji hawa wamevaa zile nguo za mchezo ambavyo vinafanana. Wachezaji hawa pia ni wale wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda na wachezaji hawa wanangojea kuitwa kwenda kucheza mchezo wao.

Mheshimiwa Raila Odinga anatoa hotuba yake kwenye ofisi na kuna watu ambao wamekaa kando yake na ni natumai watu hao ni wanasiasa ambao wanasikiza kile ambacho Raila anasema katika mkutano huu mkubwa.

Kwenye kampuni hili kuna watu wawili ambao wamesimama mmoja ameshika karatasi na kalamu na mwingine anatoa maelezo kuhusu kinachoendelea katika kampuni hili, na mwenye anashika karatasi na kalamu anasikiza maelezo haya akiandika maelezo ambayo anapatiwa.

Wanadada hao wako kwenye katika ofisi, na kwenye hii ofisi kuna wale watu ambao wameketi, na kuna wale ambao wanasimama. Kuna meza pia ambayo iko kwenye chumba hiki, na kuna tarakilishi ambayo imewekwa juu yake. Na kuna mwanadada anayetengenezewa fomu zake kwenye tarakilishi, na ameketi akisubiri hapo kando.

Kuna kampuni ya huduma center hapa na kuna wafanyikazi wawili ambao wameketi katika kiti, viti vya mbele na mtu unapoingia hapa ndani unapatana na hawa wafanyikazi wawili kwanza ili kuwauliza ni wapi wanapoenda. Kama unataka usaidizi uko ndani lazima upitie hapa mbele mahali ambapo hawa wafanyikazi wameketi.

Hili ni kampuni moja kubwa sana. Na katika kampuni hili kuna watu ambao wameketi ndani. Na kuna watu pia ambao wanafanya kazi kwenye hili kampuni, na wale wanataka usaidizi wanaenda kwenye wale wafanyakazi wapo, ili wapatiwe maelezo, na kusaidiwa vile wanataka.

Kuna watu wengi ambao wameketi kwenye viti hapa katika ofisi moja ama kampuni moja ya Huduma Kenya na watu hao wako kwenye foleni, kila mtu anangoja kuenda kusaidiwa katika upande mwingine.

Watu hawa wako katika ofisi moja kubwa ya huduma senta na watu hawa ni wafanyikazi mahali pale. Watu hawa wanaonekana ya kwamba wanazungumza na kucheka wakona furaha kweli kweli.

Kuna watu ambao wameketi ndani na kuna wale wameketi nje ya hema, na wale wako ndani ya hema ni wafanyikazi wa kampuni fulani na wanasaidia watu na kupata usajili katika kampuni hiyo.

Wachezaji hao wanafanya wanacheza mchezo wa Kadanda na wanafanya mazoezi kwenye mchezo huo. Wachezaji hao wamevaa manguo nyekundu na wanafanya mazoezi ili kucheza mchezo mkubwa ambao unakuja.

Hapa kuna mchezo wa kandanda ambao unaendelea katika uwanja mkubwa sana na mchezo huu unaonekana ni mchezo mkubwa sana. Watu wenye wako huko kando wameketi wanitizama mchezo huu na mchezo huu unafurahisha sana watu ambao wameketi kule kando.

Kampuni hili ni kampuni kubwa sana na kuna wafanyikazi wengi ambao wako humu ndani na kampuni hili limerembezwa sana inaonekana ya kwamba kampuni hili labda ilikuwa ni ya wageni sababu mrembesho ambao imerembeshwa.

Huu ni uwanja wa kucheza hule mchezo wa kikapu na Kuna watu ambao wameketi kulea kando nao wanatazama ule mchezo wa kikapu ambao unaendelea na watu Hawa wanasherekea sana .Mchezo huu unachezwa na wanadada.

Hawa ni wanadada kutoka nchi ya Kenya, na wanadada hao, wanacheza ule mchezo wa kikapu, wanadada hao wanajitayarisha ili kuenda uwanja kucheza mchezo huo, na wamesimama kwanza kupea, kupiga picha ili waweze kukumbuka, hio michezo yao.

Watu hawa ni wanasiasa na wanafanya mkutano hapa na yule kiongozi wao wa chama yao anazungumza kwenye mkutano huu, anawaongoza wale watu wake na kuwaelekeza jinsi ya kuendelea na nchi yetu.

Kuna mama ambaye amebeba mtoto na kuna watu ambao wanatoka kwenye kampuni hii na katika eneo hili mama huyu anapatiwa karatasi na mkubwa wa kampuni hii na mama huyu anafurahia sana kwa kupatiwa hiyo karatasi.

Hiki ni chombo cha kuweka vitu kama takataka , pia unaweza tumia kuweka manguo chafu, saa zile unataka kuziosha.

Rais ako kwenye mkutano mkubwa sana na kando yake kuna mkeo. Na natumai anaongoza nchi kwa maneno ambao wanataka kuwaambia wana Kenya.

Kwenye ofisi hii kuna wanadada wawili ambao wameketi na kulingana na hapa kuna mdada mmoja ambaye ameketi ndani na mdada huyu anaonekana ya kwamba anafanya kazi hapa na mdada mwingine ameketi upande mwingine katika kiti nyekundu ni mwanadada ambaye anataka usaidizi katika ofisi hii.

Mkutano mkubwa ambapo wanasiasa wameketi na wanasiasa hawa wamevaa manguo nyekundu na wanazungumza. Naona kuna Sonko hapa kuna Waweru na kuna mama ambao wenye wamekaa pamoja.